Duka la kuuza maziwa, bango lake likiwa limeandikwa maandishi mekundu, linasaidia wakazi kupata maziwa kwa urahisi na kwa bei nafuu.

Duka dogo la biashara za maziwa, lina friji pamoja na mashine ya kuuza maziwa, yapo katika chupa. Duka hili lina mabango, pamoja na maandishi mabalimbali yanayoonyesha maziwa.

Mashine hii imezungukwa na sakafu safi, bila alama ya kumwagika kwa maziwa, kuna ishara ya tahadhari ya usafi pembeni; juu ya mashine kuna nembo ya kampuni ya maziwa na maagizo mafupi ya kutumia, hali hii inaonyesha umakini, na maandalizi mazuri ya biashara.

Kuna mwanamke akimimina maziwa aliyopima kwenye dumu, pia katika duka lake la maziwa kuna jokofu lililowazi, kiti cha kukalia pamoja na daftari la kutunzia rekodi.

Mashine ya kuuza maziwa ipo ndani ya chumba, pamoja na vitu vingine tofauti. Mashine hii ina maneno yaliyokolezwa kwa rangi nyekundu, pamoja na picha ya mtoto akiwa ameshika maziwa.

Wateja wawili wanasubiri kwa foleni fupi, kila mmoja akiwa anasubiri kununua maziwa; wanazungumza kidogo huku wakisubiri huduma mteja mmoja anahudumiwa.

Mashine ya kuuza maziwa ipo ndani ya chumba ikiwa safi na yenye maandishi ya maelekezo, kuna sehemu ya mteja kuweka chupa yake chini ya bomba na pia kuna sehemu ya mteja kuweka pesa.

Mashine hii ya maziwa imewekwa nje ikiwa safi na yenye maandishi ya maelekezo, kuna sehemu ya kutoa maziwa upande wa kushoto na upande wa kulia kuna sehemu ya kuweka pesa au kadi, hii ni njia yua kisasa ya kuuza maziwa bila muhudumu.

Mashine ya kuuza maziwa yakiwa yamewekwa kwenye ukuta upande kwa upande, yakiwa na sehemu ya kuwekea chombo cha kubebea maziwa pamoja na maandishi yanayoashiria aina ya maziwa yanayouzwa.

Duka la nguo likiwa na wahudumu pamoja na wateja wakiwa wanachagua nguo, kuna mabango madogo ukutani yakiwa na maelekezo, pamoja na mteja ambaye anakaguliwa na mlinzi.

Duka kubwa linalouza vitu mbalimbali, zikiwemo: nafaka zinazowekwa kwenye vifungashio na nyingine zinazopimwa, pamoja na matunda kama vile: ndizi na mananasi.